Darasani mtoto wa jinsia ya kike, aliye na mahitaji maalum, kwa kuwa yeye ni kiziwi, apata mafunzo ya kutumia ishara kupitia kwa mwalimu wake, ili kuweza kuendeleza maisha yake, bila ugumu wa kujieleza.

Wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wameketi kutumia kiti cha magurudumu darasani na walimu wao. Ili kupata mafunzo ya kuwasaidia katika pilka pilka tofauti ya kimaisha ili kuweza kujiendeleza.